Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa mwilini mwake ikiwemo barakoa ya oksijeni na vifaa vinginevyo vya matibabu. Watu wa huduma wawili wa afya wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga yenye rangi nyeupe na barakoa usoni, wamesimama pande zote mbili za mgonjwa wakimhudumia.

Wanawake wawili na mtoto mchanga, mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya anamtunza mtoto yule aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine. Nyuma yao kuna mwanaume mmoja aliyesimamama. Mandhari inaashiria zoezi la chanjo au ukaguzi wa afya wa mtoto.

Mtu akipatiwa chanjo na mhudumu wa afya. Mtu huyo amevaa barakoa na anaonekana akishikilia nguo yake karibu na bega lake. Huku mhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa na koti jeupe akimchoma sindano begani. Nyuma yao kuna meza na kifaa kinachoonekana kama begi la kuhifadhi baridi labda kwa ajili ya chanjo.

Wauguzi, au madaktari, wakiwa wamevalia sare za hospitali, na barakoa, wakisimama karibu na troli ya matibabu, liloyojaa dawa na vifaa vinginevyo, mmoja wao anaonekana kushikilia chupa ya dripu, huku, wengine wakiangalia, au kuandaa vifaa. Chumba kina kuta, zina rangi ya waridi.

Chumba cha upasuaji chenye madaktari watatu wakiwa wamevaa sare za buluu za upasuaji na barakoa, moja wao anatumia kifaa cha kukuza kinachoning'inia kutoka juu, wengine wawili wanaonekana wakishughulikia eneo la upasuaji.

Mwanamke anaoekana akimwangalia mtoto mchanga aliyelala chini ya chandarua cheupe. Mtoto amevaa nguo yenye mistari anonekana amelala kwenye kitanda. Chandarua hicho kimelinda na kutoa kinga kwenye kitanda hicho.

Gari kubwa jeupe ambalo limegeuzwa kuwa kliniki ya kutembea. Upande wa gari umeandikwa We Beyond Zero Mobile Clinic na pia inspiring action changes lives . Mwanamke aliyevalia nguo nyekundu na kitenge anashuka ngazi kutoka kwenye kliniki hio ya rununu. Mwanaume na watu wengine wanaonekana karibu na kliniki hio wakiwa wamevaa suti.

Kituo cha afya kinachohamishika chenye gari kubwa, jeupe, lenye nembo za Amref Health Care na mobile clinic . Gari hili linaashiria huduma ya kwanza na za afya zinazopelekwa kwa jamii.

Mdomo wa mtu ukiwa umefunguliwa wazi, ukichunguzwa na daktari wa meno. Mikono ya daktari imevaa glavu za blue , na wanatumia zana za kuchunguza au kurekebisha meno.

Zana mbalimbali za daktari wa meno. Zikiwa zimewekwa kwa pamoja. Kando yake kuna mswaki, mweupe na manjano. Zana hizo ni za chuma na zinang'aa.

Mikono miwili iliyovalia glavu za pinki ikishika zana za meno. Mkono mmoja umeshika koleo ndogo na mwingine unashika kioo kidogo cha meno. Mandhari ya nyuma ni ya buluu isiyo na kitu.

Sehemu mbili, za mdomo wa mtu. Sehemu ya juu, inaonyesha mapengo ya meno na sehemu ya chini, inaonyesha mapengo hayo, yakiwa yamerekebishwa na meno bandia au daraja.

Mdomo wa mtu mwenye ndevu ,akifanyiwa uchunguzi wa meno .Daktari wa meno amevaa glovu ,za buluu na anashikilia mdomo wa mtu huyo ili meno yaonekane vizuri. Mtu huyo amevaa kitambaa cha blue kwenye kifua chake kinachotumika kwa matibabu ya meno.

Vifaa mbali mbali vinavyo tumika katika matibabu ya meno, vifaa hivi ni vya chuma vinavyo ng'aa vikiwemo vyoo vidogo mibana na zana nyingine za kudhibiti na kuchunguza meno, pia kuna kirekebisha meno cha umeme na mfano wa taya ya meno. Vifaa hivi vime wekwa juu ya sehemu yenye rangi ya buluu ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno.

Mikono iliyovalia glavu za buluu, ikishika zana mbili za daktari wa meno. Zana moja ni kioo kidogo, na nyingine ni chombo chenye ncha kali.

Mtu akifanyiwa matibabu ya meno labda utengenezaji meno meupe na daktari wa meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na ana kifaa cha kufungua mdomo. Daktari anaonekana kutumia kifaa cha buluu kinachotoa mwanga.

Mtu anaonekana akitafuna kitu kinachofanana na kipande cha mti akiwa amekishika kwa mkono mmoja, mdomo wake umefunguka kidogo huku meno yake yakinekana. Shanga zenye rangi mbali mbali zinaonekana zikining'inia shingoni mwake.

Kundi la watu wakisimama kwenye maji ya mafuriko yenye matope, labda katika eneo ya makazi duni. Majengo yaliotengenezwa na mabati yanaonekana pande zote mbili za barabara, Watu wamezama maji adi magotini au kiunoni, wakionyesha adhari za mafuriko.

Wanaume kadhaa wamesimama mbele ya lori. Lori hilo lina bango lililoandikwa, Kenya Emergency Drought Response. Wanaume hao wamesimama karibu na magunia ya msaada wa chakula au mahitaji mengine.

Watu kadhaa wakipakia magunia meupe na masanduku kwenye boti mbili ndogo zilizokuwa zimesimama kwenye maji. Wengine wamevalia fulana za kuokoa maisha. Inaonekana kama shughuli ya kutoa msaada au usafirishaji wa bidhaa.

Kikundi cha wazima moto wakiwa wanakimbia kwenye eneo lenye unyevu unyevu nje ya jengo. Wamevalia sare zao za kazi na kofia ngumu za rangi ya kijani njano. Nyuma yao kuna gari la zima moto na watu wengine wanaonekana wamesimama.

Mwanamume amesimama kwenye ardhi yenye vumbi au matope akizungukwa na mbuzi na ngombe wachache . Ardhi inaonekana kuwa kavu na nyekundu na mbali kidogo kuna miti.

Kundi la watu wakiwa mahali kame. Mbele kuna mwanamke anayetabasamu amevaa nguo zenye rangi angavu na mapambo ya shingo ya shanga nyingi. Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya bluu anaonekana akiandika kwenye karatasi. Kuna watu wengine nyuma yao na mazingira yanaonekana kuwa na udongo kavu na miti michache.

Kundi la askari au maafisa wa usalama wakiwa wamepanda pikipiki. Wamevaa sare za kijeshi au za kupigana na kofia ngumu, na baadhi yao wameshika bunduki wanaonekana kuwa oparesheni au mazoezi ya kijeshi na kuna moshi au vumbi inayoruka nyuma yao yakionyesha mwendo kasi.

Bango la habari linaonyesha shughuli ya usambazaji wa misaada ya chakula. Inaonyesha watu wakipanga magodoro na vifurushi vingi vya msaada kwenye uwanja wazi.

Gari la kubebea wagonjwa jeupe lenye milia nyekundu na nyeusi. Juu yake kuna taa za dharura nyekundu. Ina maandishi, emergency medical services. Mandhari nyuma kuna mimea ya kijani kibichi.

Eneo lililofurika maji ya rangi ya kahawia. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zimefurika. Kuna nguo zimeanikwa kwenye sehemu za juu za nyumba hizo. Watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya maji wakijaribu kupita au labda wakitafuta kitu.

Moshi mkubwa mweusi na mwekundu unafuka kutoka kwenye jengo linalowaka moto. Kuna kundi la watu limekusanyika barabarani wakishuhudia moto hou. Magari kadhaa yameegeshwa karibu na baadhi ya watu wanatembea mbali na eneo hilo.

Kundi la watu limekusanyika mbele ya jengo linaloonekana kuwa la serikali. Mifuko mingi ya msaada baadhi ikiwa na lebo za machungwa imepangwa chini. Watu hao wanaonekana kua katika harakati za kupanga au kugawa hizo bidhaa.

Mtu akinywa maji kutoka kwenye bomba. Maji yanaonekana kutoka kwa nguvu na mtoto ameyashika kwa mkono yake kuweza kuyanywa. Nyuma yake kuna mandhari ya nje, pengine ni sehemu karme au isiyo na mimea mingi.

Aina mbalimbali za vyakula vyenye nyuzi nyuzi vilivyopangwaa vizuri kwenye sehemu fulani. Chakula hicho ni pamoja na matunda kama vile machungwa, mboga mboga kama vile kale na broccoli , nafaka kama vile njugu na mizizi kama vile viazi vitamu.

Barakoa nyeupe na chupa ya antiseptiki ya mkono. Barakoa hiyo ina maandishi PM 2.5 na imelala karibu na chupa yenye kimiminika cha buluu.

Uharibifu baada ya thoruba au upepo mkali ,kuna mabaki ya chuma yaliyopinda labda kutoka kwenye paa yakiwa yametapakaa kwenye nyasi na changarawe . Miti imevunjika na nyumba iliyo nyuma inaonekana kuharibika kidogo.

Ukumbi wa jengo, labda hospitali au kliniki. Kuta za matofali ya saruji yasiyopakwa rangi na sakafu safi ya vigae. Mlango wa bluu, ulioandikwa eye unit , unaonekana upande wa kulia, kuashiria kitengo cha macho. Karibu na ukuta kuna kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu. Pia kuna mabango mawili ukutani ,yenye vichwa vya habari vinavyofanana. Good healthcare starts with you .

Chumba cha hospitali au kliniki chenye vitanda vingi vya wagonjwa na vifaa vya kimatibabu. Kuna mabango ya mozzartbet supporting our healthcare facilities . Pia, kuna mashine za kupumua na kifaa cha kulelea watoto wachanga.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara akipinda na kutazama ndani ya friji kubwa la chuma. Kuna friji zingine zilizochakaa karibu. Dirisha linaonekana nyuma. Inaonekana kama maabara au hifadhi ya sampuli.

Chumba chenye meza katikati. Juu ya meza kuna mizani ya kupimia watoto na kifaa cha kupimia urefu. Kwenye ukuta wa njano kuna chati za ufuatiliaji wa ukuaji wa watoto na kuna dirisha linaloruhusu mwanga kuingia ndani.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa na blanketi lenye rangi nyingi. Karibu na kitanda kuna vifaa vya matibabu, ikiwemo mashine ya kupimia oksijeni na vifaa vingine vilivyowekwa ukutani. Ukuta ni wa rangi ya pinki .

Ndani ya katoni iliyojaa vifaa vya matibabu. Kifaa kimoja kimefunguliwa na kipo mbele, kikionyesha sehemu zake nyeupe na buluu, pamoja na waya wake. Katoni zingine za vifaa hivi vinaonekana nyuma, pamoja na vifaa kama barakoa na kitabu cha maelekezo.

Ndani ya maabara labda ya hospitali au kituo cha utafiti. Kwenye meza nyeupe, kuna hadubini nyeupe na vifaa vingine vya kimaabara kama vile mirija ya kupimia iliyo na vimiminika. Pia kuna mashine nyingine labda ya kupasha joto au kuchunguza sampuli. Chumba kina dirisha na ukuta wa njano.

Mtu amesimama karibu na vifaa vya hospiatali au vya chumba cha matibabu. Kitanda cha mtoto mchanga kinaonekana pamoja na kikapu chenye vifaa vya matibabu na magurudumu ya kifaa cha matibabu. Sakafu ina vigae vyeupe. Miguu ya mtu mwingine akiwa amevaa viatu vya rangi ya mchanga inaonekana chini.

Kifaa cha hospitali kinachoitwa kifuatiliaji cha mgonjwa, ambacho kinaonyesha namba na michoro mbalimbali ikiwemo mapigo ya moyo, shinikizo la damu, na viwango vya oksijeni. Kifaa kingine cha matibabu kinachoonekana kama mashine ya kupumulia kiko karibu yake.

Meza inaonyesha vifaa mbalimbali vya matibabu vilivyowekwa juu yake. Sanduku nyeupe la kinga la upasuaji linaonekana upande wa kulia, katikati kuna sanduku jekundu lililo jaa sindano. Chupa ndogo ya dawa au chanjo imesimama karibu na sanduku la sindano. Kuna vifaa viwili kimoja cheusi kingine chekundu mbele, vimelala mbele ya meza.

Mapipa mawili marefu ya takataka au ya kuhifadhi vitu yakiwa yametengenezwa kwa plastiki. Pipa la kushoto lina rangi ya buluu nyepesi na pipa la kulia lina rangi nyeupe na kifuniko cha buluu nyepesi. Zote zina muundo mwebamba na kifuniko kinachofunguka kwa juu zikiwa zimepangwa kwa karibu na kila moja.

Kifaa cha matibabu kinachoonekana kama cha kupima macho kipo mezani. Kifaa hiki kina rangi nyeupe na kijivu kikiwa na sehemu ya kuekelea kidevu na paji la uso. Nyaya kadhaa zimelegea mbele ya vifaa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha masanduku na vifaa vingine labda katika chumba cha kuhifadhi au kliniki.

Chumba chenye vifaa vya kisasa vya daktari wa meno. Katikati kuna kiti kirefu cha matibabu ya meno, kikiwa na taa kubwa ya kumulika skrini na vifaa mbalimbali vya uchunguzi wa matibabu vikiwa vimepangwa vizuri pembeni.

Hapa pana chumba cha daktari wa meno kikiwa na vifaa maalum. Kiti kikubwa cheupe chenye sehemu ya kuoshea mdomo kipo katikati, kuna sanduku la kinga za mikono yaani gloves zikiwa zimeekwa juu na vifaa vingine vya meno vipo karibu. Mgonjwa au labda daktari anashika kifaa chenye rangi ya chungwa. Vifaa kama compressor na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana kwa nyuma.

Chimba cha matibabu cha macho kinaonekana kikiwa na kifaa maalum cha kupima macho kilichowekwa kwenye meza nyeupe. Karibu na kifaa hicho kuna viti viwili, kimoja cheusi na kingine ambacho kimekaliwa na mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali ya bluu. Pazia la bluu linaonekana kwa nyuma.

Mwanamke akificha uso wake kwa mikono yake huku akiwa ameinamisha kichwa chini. Mandhari inaonekana kuwa nyeusi na nyeupe au imebadilishwa rangi na inaonekana kuashiria huzuni, maumivu au wasiwasi fulani.

Sanduku hili la dawa lina rangi ya njano na lebo nyeupe. Jina la dawa Ibugesic Suspension limeandikiwa kwa herufu kubwa. Kwenye sanduku kuna picha ya baba akishika mtoto ikionyesha matumizi ya dawa kwa mtoto. Maelezo muhimu kama vile tarehe ya kutengenezwa na tarehe ya kuisha pamoja na maagizo ya utumizi yameandikwa upande wa sanduku. Chupa ya dawa hii hujazwa wa milimeta sitini.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Amefunikwa na blanketi lenye miraba miekundu na mieupe. Kuna mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe ikionyesha mtu wa afya akimhudumia mtoto, labda akimpa matibabu au kufanya uchunguzi. Nyuma, kuna mtu mwingine aliyevaa shati jeupe yenye madoadoa.

Mkono wa mtu mzima unaonekana ukidondosha dawa mdomoni mwa mtoto mchanga. Dawa hio inatoka kwenye chupa ndogo ya plastiki au bomba la kudondoshea. Mtoto anaonekana amelala huku akipokea chanjo au matibabu muhimu.

Wauguzi kadhaa wakiwa ndani ya chumba, labda hospitali au kituo cha afya. Mwanamke mmoja aliyevaa sare ya rangi ya pinki na barakoa anasimama akiwa anafunga au kupanga vitu kwenye kisanduku cha uhifadhi chanjo au dawa kilicho mezani. Wauguzi wengine wanaonekana wanafanya kazi ya kuandika kwenye vitabu au kufanya ukurani , wote wamevaa barakoa.

Karatasi iliyoandikwa neno Malaria . Karibu na neno hilo kuna sindano, chupa ya dawa yenye kioevu cha buluu na vidonge vya rangi ya buluu na nyeupe, vyote vikiashiria matibabu ya ugonjwa.

Mkono wa mtu ulioshika chupa ndogo ya kioo ,ndani ya chupa hiyo Kuna maji maji, ya rangi ya machungwa au nyekundu, chupa hiyo inaonekana kuwa ya dawa au chanjo, na ina lebo yenye maandishi fulani.

Watoto wakiwa wamevalia barakoa wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani na buluu. Mtoto mmoja anaonekana kufungua bomba la maji huku mwingine akisubiri. Nyuma yao kuna mandhari ya barabara yenye watu na bodaboda.

Daktari wa meno aliyevaa vifaa vya kinga kama vile barakoa na kofia akimtibu mtoto mdogo. Mtoto amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa blanketi la njano. Daktari anatumia zana za meno kutibu kinywa cha mtoto huyo. Mezani, kuna vifaa vingine vya matibabu.

Vifaa vya mchezo wa kuvirigisha, tunaona mpira mkubwa wa rangi kijani kibichi ukiwa umelala katikati ya pini nyingi nyeupe zenye mistari nyekundu ambazo zimeanguka na kutawanyika.

Mwanariadha amelala chini kwenye uwanja wa riadha. Amevalia nguo nyekundu na kaptura nyeupe na namba ya ushindani inaonekana mgongoni mwake. Anaonekana akishika au akipumzika kutokana na maumivu labda baada ya mashindano magumu.

Mikono ya mtu aliyefanya zoezi ya dondi. Mkono mmoja umefungwa bandeji nyeupe kwenye kifundo cha mkono na una majeraha machache yanayotoa damu kwenye fundo za vidole. Mkono mwingine unaovaa glavu nyeusi ya dondi umewekwa juu ya mkono ulioumia.

Mwanariadha amelala chini kwenye uwanja. Mtu mwingine anaonekana kama daktari au mkufunzi, anamshika na kumnyoosha mguu wake. Mwanariadha huyo anaonekana akihisi maumivu au anapata matibabu ya mchezo.

Miguu ya wachezaji wa soka wakiwa wamevaa soksi nyekundu na buluu wakipambana kwa mpira, kwenye uwanja wa kijani. Inaashiria hatua kali na mchana wakati wa mchezo.

Kuna mkusanyiko wa ketbells zenye uzito wa rangi tofauti zikiwa zimewekwa kwenye benchi. Zimetengenezwa kwa chuma kizito chenye rangi nyeusi. Kila ketbell ina alama ya uzito wake kama vile 16 ama kilone. Baadhi zina pete rangi mbalimbali karibu na mpini wake.

Picha ya kompyuta inaonesha mguu wa mtu ukiwa na eneo lililowekwa alama ya rangi nyekundu na ya chungwa kuashiria maumivu au kuvimba. Mifupa ya ndani ya kifundo cha mguu inaonekana ikisisitiza eneo la tatizo.

Sehemu ya chini ya mwili wa mtu hasa miguu akiwa ameinama kidogo na kushika goti lake kwa mikono miwili. Amevalia kaptula nyeusi na saa ya kisasa mkononi. Mandhari ya nyuma ni barabara yenye mawingu na kuna mwangaza wa jua unaonekana kwa umbali.

Majani makubwa ya kijani kibichi ambayo yana umbo la moyo na yana mishipa inayoonekana wazi. Kuna mimea mingine ya kijani nyuma na miti mikubwa inayoonekana kwa umbali, ikionyesha mazingira ya misitu au bustani.

Mmea wenye majani mabichi yaliofifia, majani yanaonekana kuwa na nywele laini au laini na mishapa inayoonekana. Madhari nyuma ni kama nyasi au udongo uliofifia kiasi.

Kichaka kibichi chenye majani mengi na yenye michirizi kinachoota katika mazingira ya nje yenye nyasi kavu na sehemu zenye mwanga wa jua nyuma.

Kishada kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikining'inia kwenye mti wa ndizi. Chini ya ndizi hizo, kuna ua la mti wa ndizi lenye rangi zambarau lililojifunga. Majani ya mti wa ndizi, baadhi yakiwa mabichi na mengine yamekauka na kuwa ya rangi kahawia njano, yanaonekana kuzunguka kishada hicho.

Mazingira ya mashambani yenye maua ya njano yaliyochanganika na mimea mngine ya kijani kibichi mbele. Nyuma uwanja wazi au shamba na miti mingi inaonekana mbali kwenye upeo wa macho chini ya naga la buluu lisilo na mawingu mengi.

Majani mengi ya kijani ambayo yana kingo zenye mistari na yanaonekana kuwa na madoa ya jua. Mimea mingine ya matawi yanaonekana nyuma yake.

Miti mingi iliyopandwa kwa pamoja ambayo ni mirefu sana na yenye majani mengi ya kijani, chini ya anga la rangi ya buluu.

Mti wenye matunda mengi mabichi yanayofanana na parachichi. Majani ya miti yanaonekana kijani kibichi na kuna miale ya jua inayopenya kupitia matawi. Inaonekana kama mti wa parachichi ukiwa baado na matunda mengi ambayo haijakomaa kikamilifu.